Kwenye jalada uko mchoro wa nyumba na mwanaume aliyekunja mikono baadhi ya maneno yaliyoandikwa ni kama yafutayo, "Protect your dream home for twenty years with Single Premium Insurance."

Watu wawili, mwanamke akiwa amevalia vazi nyeusi anampokeza funguo mwanaume aliyevalia vazi nyeusi na ndani shati nyeupe.

Kwenye duka la makala lenye rangi ya kijani. Limeandikwa maneno yafuatayo, "M-pesa." Milango ikiwa imefunguliwa, na mbele yake ni mwanamke anayetembea akiwa amevaa hijabu.

Kwenye egesho hili kunayo magari aina tofauti. Moja ni modeli ya Mercedes Benz na jina lililoandikwa juu yake ni Car Locus. Nambari ya simu inaonekana kujitokeza.

Juu ya meza kunacho kimashine kilicho na rangi ya nyeupe na nyeusi, kinaonyesha jinsi fedha zinavyobadilika kutoka nchi nyingine hadi nyingine baadhi ya maneno yaliyoandikwa juu yake ni oriental, exchange rate, time, date.

Vipo vikapu viwili na ndoo kadhaa za rangi nyeupe kwa nyekundu na gunia lililo na mboga zilizo za rangi ya kijani, ndani ya vyombo hivi vimo viazi tamu.

Kipo kiganja na magumba mawili iliyoshikilia noti ya thamani ya shilingi elfu moja za Kikenya, zikiwa anaziesabu.

Kwenye maegesho kunayo magari ya rangi tofauti, na juu yake kukiwa na bango limeandikwa maneno yafuatayo, "Jack lives here," kando yake kukiwa na wanaume Kwa wadada waliosimama juu ya barabara, magari yakiwa kando yao.

Kwenye soko kunazo bidhaa nyingi na mavazi mingineyo ni mifuko iliyoanikwa juu. Chini yake ikiwemo na vitunguu saumu, pilipili, hoho, vitunguu maji.

Kwenye chumba hiki kunazo makabati zilizojaa nguo aina tofauti. Baadhi yazo ni kama zifuatavyo: vitenge, leso na mdoli amesimama mbele yake akiwa amevalishwa rinda.

Kwenye egesho hili, kunayo magari aina tofauti, makubwa kwa madogo, mengi yakiwa na rangi nyeupe, juu angani, kunayo mawingu na rangi ya samawati imetanda.

Kwenye mashine ya kupimia mafuta iliyopimwa na mtu aliyesimama na kushika juu yake. Baadhi ya maandishi yanaonekana ni kama ifuatavyo, Salad ATM, Maziwa Freshi, Pasteurized milk.

Kwenye jalada hili kuna mchoro wa mbwa aliyepanua mdomo na baadhi ya maandishi yaliyoandikwa ni kama yafuatayo, "Your pet is in good hands with The Orient Home Insurance, insurance Rah-Easy."

Jumba hili lenye mlango kadhaa mojawapo duka la MPESA na mtu amesimama kwa ajili ya ununuzi akiwa ameegemea kreti hii za Coca Cola.

Kwenye duka la M Pesa, wapo watu watatu, mmoja akiwa ni mwanamke katikati aliyevalia hijabu na vazi ka rangi nyeusi. Wanatazama mbele na kusubiria huduma.

Kwenye jalada, kunao mchoro wa mwanamke mwenye nywele nyingi na amekaa. Baadhi ya maneno ni kama ifuatavyo; "We don't a lot better personal accident insurance, your safety our priority" .

Msichana aliyevaa miwani na tisheti nyeupe ikiwa na madoa meusi, anatumia simu. Kando yake kuna maneno kama yafuatavyo, "Kopo Kopo, Simple Tools for your Business".

Kiganja kinaonyesha gumba na kidole kimoja kingine ikiwa imeshikilia noti ya pesa ya Kenya yenye thamani ya elfu moja.

Kwenye jalada hili wenye mchoro wa nyumba ya paa la mabati na ukuta uliopakwa rangi nyeupe, imevikwa kofia. Baadhi ya maneno yaliyoandikwa ni kama yafuatayo, Home Insurance, Unbeatable Property Insurance in Kenya.

Kwenye soko kuna mama mmoja aliyekaa chini yake ikiwa ni bakuli lililo na mboga, baadhi ya bidhaa zilizoko ni kama viazi, nyanya, vitunguu, pilipili hoho.

Kwenye jalada hili kuna mchoro wa pikipiki na maneno kama yafuatavyo, Motorbike Insurance, One Year TPO Ksh 4000, Six Month Ksh 2500.

Gari lenye rangi ya kijani limefunguliwa mlango wa nyuma na mwanamke mmoja aliyesimama na kuvalia kofia ameegemea vitunguu na mwingine akiwa juu ya gari.

Watuu wamevalia magambuti sababu ni siku iliyonyesha na kwenye solo hili, watu wamejaa, wanunuzi na wauzaji.

Kwenye biashara ya kilimo, vimo viazi vilivyojazwa kwenye ndoo za rangi nyeupe, kubwa kwa ndogo na mbele yake ni pilipili hoho, karoti.

Kwenye soko zipo meza mbili pande mbili, na mwanamke yupo katikati amesimama akichagua mboga, na mnunuzi ananyosha mkono kumueleza mwanamke huyu bei.

Kwenye uwanja kumeegeshwa magari aina tofauti , nyuma yake kukiwa na hema za rangi nyeupe na watu wanatangamana. Mmoja wa wanaume anafuata gari mbili zilizoko mbele yake.

Kwenye barabara kando yake ni magari yaliyo kwenye maegesho. Miundo kadhaa inaonekana kama vile Marcedes- Benz ikiwa na rang nyeupe.

Kwenye duka hili la makaa, la kunazo bidhaa zilizowekwa nje. Zikiwa ni soda za Coca Cola, soda za klabu, mchele na unga.

Watu wanne waliojawa na furaha, wawili wao wakiwa ni watoto wadogo. Mbele yao kuna sahani mbili za rangi nyeupe na glasi yenye kinywaji. Baadhi ya maandishi yaonekanayo ni kama ifuatavyo, Protect your family today with CIC family, make sure .

Karatasi nyeupe iliyonukuliwa maneno yenye rangi nyeusi ni kama yafuatavayo, "Registration, acknowlegdement, receipt, taxpayer information, application information, address details," na mengineyo.

Duka la wakala lililopakwa rangi ya kijani kwa jina "SKY SHINE AUTO" spares , liko na nambari ya simu juu yake ambayo ni 0724055356 au 0757253411.

Ndani ya chumba mnao watu watatu, wawili wakiwa wamekaa na mmoja ameinama, meza ikiwa ya rangi nyeupe. Juu ya ukuta kumeandikwa maneno yafuatayo, "YUSTINA MILK".

Noti ya shilingi mia tano za kikenya. Imeonyeshwa mbele na nyuma. Ikiwa na mchoro wa rais wa kwanza wa kenya, hayati Mzee Jomo Kenyatta.

Wamesimama watu watatu wawili wakiwa ni wanaume mmoja ni dada aliyeshikana mkono na aliye katikati. Wanatazama simu iliyoshikiliwa kiganjani, kando yao ikiwa ni gari ya rangi nyeupe.

Kwenye uwanja wa kijani kumeegeshwa gari moja zito na mwanaume aliyevaa kofia na miwani na shati ya mikono mirefu akiwa na ndevu anaonekana kukaa nyuma yake.

Kwenye soko yupo mwanamume anayetazama matunda kwenye kikapu na baadhi ya matunda ni kama yafuatayo; ndizi, maembe.